Hiki ni kituo cha serikali cha kutoa huduma kwa wananchi inayoitwa Huduma Center, na wananchi mbalimbali wameweza kukuja hapa, ili wapate huduma mbalimbali za serikali kama kuchukua cheti cha kuzaliwa na kuchukua vitambulisho vyao.

Hawa ni wananchi ambao wamekuja kutafuta usaadizi ama kutafuta huduma za serikali, kama kutafuta cheti cha kuzaliwa, kutafuta kitambulisho na pia kutafuta mkopo wa shule ya chuo kikuu inayojulikana kama HELB. Hii inadhihirika wazi kwa sababu wamekalia kwenye kituo cha serikali ama Huduma Center.